Sehemu ya kiwanda ambapo kuna makontena mengi yaliyopakwa rangi nyeupe, ambapo kuna mitambo inayohitaji umeme. Pia kuna mnara mrefu uliojengwa, unaohitaji nishati hiyo, ili uweze kufanya kazi vizuri.

Nyaya nyingi zilizounganishwa kwenye nguzo nyingi, ambazo zinasafirisha umeme kutoka kwenye chanzo mpaka kwenda kuwafikia watumiaji kama vile: majumbani, viwandani na mashuleni. Pia nishati hiyo ni muhimu kwa ajili ya kupata mwanga na kuwasha vifaa mbalimbali.

Nyaya nyingi zilizounganishwa vizuri kwenye nguzo, zinazosafirisha umeme kutoka kwenye chanzo kupeleka kwenye maeneo ya makazi ya watu, ili waweze kuunganishiwa na huduma hiyo ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya kupata mwanga wakati wa usiku, pia kuwasha vifaa mbalimbali nyumbani na viwandani.

Sehemu ambapo kuna mitambo mingi vikubwa kwa ajili ya kuzalisha umeme ambapo, nishati hiyo ni muhimu sana kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, viwandani na hospitalini pia husafirishwa kwa kutumia nyaya ili kufikia watumiaji.

Nguzo zilizounganishwa nyaya za umeme zinazopokea kutoka kwenye eneo ambapo unazalishwa, mpaka nishati hiyo ifike kwenye nyumba za makazi au viwandani, ili kuzalisha bidhaa mbali mbali, ambapo huduma hii ni muhimu kwaajili ya kupata mwanga, kuendeshea mashine na kuwasha vifaa kama vile, televisheni na friji.

Nguzo kubwa imechimbiwa chini ambayo imetengenezwa kwa saruji, mchanga na kokoto, pia imeunganishwa nyaya za umeme, zinazosafirisha nishati hiyo kutoka kwenye chanzo mpaka kwenye maeneo ya watumiaji.

Nguzo zilizo unganishiwa nyaya nyingi zinazo safirisha umeme, kutoka kwenye chanzo unapo tengenezwa mpaka kuwafikia watumiaji, pia nishati hiyo inatumiwa kwenye viwanda, majumbani, na sehemu za mashule na hospitali.

Transfoma iliyowekwa katikati ya nguzo mbili iliyounganishwa nyaya nyingi, inayokuza na kupunguza kasi ya umeme kulingana na uhitaji wa eneo husika. Wakazi wa sehemu hiyo wanatumia nishati hiyo kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kiuchumi, kama vile viwanda vikubwa na vidogo vidogo.

Eneo ambapo kuna mitambo mingi mikubwa ya kutengeneza umeme, ambapo nishati hiyo husafirishwa kupitia nyaya nyingi zilizounganishwa kwenye nguzo, ili kuwafikia watumiaji waliopo kwenye: makazi, mashuleni na hospitalini.

Sehemu kubwa ya kutengeneza umeme ambapo kuna daraja kubwa lililounganishwa, chini kuna maji ambapo yanahitajika ili kutengeneza nishati hiyo ambayo inatumika kwenye maeneo mbalimbali kama vile: viwandani, majumbani na mashuleni.

Transfoma iliyowekwa katikati ya nguzo mbili ambayo inafanya kazi ya kukuza na kupunguza umeme, kulingana na mahitaji ya eneo husika ambayo imeunganishiwa nyaya nyingi, zingine zinasafirisha nishati hiyo na nyingine zinapeleka kwenye nyumba iliyopo jirani hapo.

Eneo kubwa la kiwanda ambalo linatengeneza bidhaa mbalimbali, ambapo inatumia nishati kubwa ya umeme, ili kuweza kufanikisha kazi hiyo, pia inatoa moshi mwingi ambao unachafua mazingira.

Eneo ambapo kuna mitambo mingi ya kisasa ya kuzalisha umeme, ambayo imetengenezwa vizuri, pia kuna nyaya nyingi zilizounganishwa kwenye nguzo kwa ajili ya kusafirisha nishati hiyo, mpaka kwa watumiaji kama vile: viwandani na majumbani.

Transfoma iliyowekwa katikati ya nguzo mbili inayofanya kazi ya kuongeza na kupunguza umeme kulingana na mahitaji, imeunganishwa nyaya nyingi zinazopeleka nishati hiyo kwenye nyumba za makazi ya watu.

Nguzo ndefu iliyotengenezwa kwa saruji, mchanga na kokoto, ambayo inadumu kwa muda mrefu, imeunganishwa nyaya nyingi zinazosafirisha umeme kutoka kwenye chanzo kwenda kwa watumiaji, kama vile; viwandani na majumbani.

Minara midogomidogo iliyounganishiwa nyaya nyingi, zinazosafirisha umeme kutoka kwenye chanzo mpaka kufikia kwa watumiaji kama vile: viwandani, mashuleni, mahospitalini; ili waweze kupata nishati hiyo.

Mafundi wengi wakishirikiana kutengeneza taa za barabarani, zinazosaidia kupunguza ajali ambapo moja wapo ya kazi yake ni kuzuia magari yasipite, ili watembea kwa miguu waweze kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine.

Sehemu ambapo kuna taa za barabarani ambapo, magari yamezuiliwa yasiendelee kupita ili watu wanaotembea kwa mguu waweze kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, hii inasaidia kupunguza ajali.

Dereva wa pikipiki akibeba majani mengi yaliyowekwa kwenye mfuko, ambapo anapeleka kwenye zizi la mifugo, kama vile; ng'ombe na mbuzi wanaofugwa. Usafiri huu wa bodaboda ni muhimu sana, kwa ajili ya kusafirisha mizigo na watu ili kujipatia kipato.

Barabara kubwa yenye kiwango cha lami ikimaliziwa kutengenezwa ambayo inatumika kusafirisha watu na bidhaa kwa kutumia magari pia kuna mafundi wakifanya kazi hiyo ambao wanasimamiwa na wahandisi.

Barabara kubwa ya lami ambayo ipo mjini, yenye njia nne ambapo kuna magari yanapita na watu wengi wanavuka katikati ya njia hiyo. Huduma hii ni muhimu kwa ajili ya kusafirisha bidhaa, na pia binadamu waweze kusafiri kutoka sehemu moja, kwenda mahali pengine.

Wananchi wengi waliosimama kwenye kituo cha kusubiria gari, ambapo wanasubiri ili ifike iwabebe, kuwatoa mahali hapo na kuwapeleka sehemu nyingine. Ambapo kuna barabara ya kiwango cha lami inayosaidia usafiri huo.

Mafundi wengi wakijenga sehemu ya barabara iliyoharibika ambao wanamalizia kufanya kazi hiyo, wakisimamiwa na wataalamu ambao ni wahandisi ili waweze kutengeneza vizuri kwa ajili ya kurahisisha usafirishaji wa watu na bidhaa kupitia magari.

Eneo ambapo kuna pikipiki zinauzwa. Pia kuna wateja wanaziangalia kabla ya kuzilipia, ili waweze kwenda kuzitumia kama vyombo vya usafiri, kusafirisha watu na bidhaa mbalimbali.

Barabara nne ambazo zimeunganishwa kwenye sehemu ya kuzunguka, ambazo ni za kiwango cha lami, pia kuna sehemu kwa ajili ya watu kuvuka ili kupunguza ajali za barabarani katika eneo hilo.

Dereva wa kiume wa pikipiki au bodaboda anamkabidhi mzigo mteja wa kike aliyeagiza kuletewa bidhaa mahali hapo, njia hii ya usafiri ni muhimu kwa wafanyabiashara kuuza vitu mtandaoni.

Barabara kubwa ya kiwango cha lami yenye njia nne na sehemu ya watembea kwa mguu kupita. Huduma hii ni muhimu sana kwa ajili ya kusafirisha watu kutoka sehemu moja kwenda mahali pengine.

Takataka nyingi zilizowekwa kwenye mifuko meusi na ya njano, ambapo zimerundikwa sehemu moja, tayari kuja kuzolewa na gari kwa ajili ya kwenda kumwagwa mbali na makazi ya watu, ambapo zitachomwa na nyingine zitafukiwa ardhini.

Takataka nyingi zilizowekwa kwenye mifuko mingi myeusi, zilizorundikwa sehemu ya nje ya jengo la kuishi ambazo baadae zitapelekwa mbali na makazi ya watu, ili ziweze kuchakatwa, zingine kuchomwa, na uchafu mwingine kufukiwa ardhini.

Sehemu ambapo kuna takataka nyingi zimerundikwa, ambapo kuna gari kubwa huchukua uchafu huo kutoka sehemu mbalimbali za mji na kwenda kuumwaga mahali hapo, baadae huchambuliwa, zile za plastiki huchomwa na vingine hufukiwa chini ya ardhi.

Vijana wa kiume wakifanya usafi kwenye mtaro uliopo karibu na maduka yao, ambapo wanazoa uchafu huo kwa kutumia koleo na kuweka kwenye mfuko ambao badae utachukuliwa na gari la kuzoa taka, kwenda kumwagwa mbali na makazi ya watu.

Sehemu ambapo kuna uchafu mwingi uliowekwa kwenye mapipa yaliyo jaa na mwingine kwenye mfuko, ambapo kuna gari maalumu la mji linalopita kuchukua takataka hizo kwenda kuzimwaga mbali na makazi ya watu.

Takataka nyingi za plastiki na karatasi zikichomwa moto mbali na makazi ya watu, ambapo zinatoa moshi unaochafua hali ya hewa; pia zingine zinazooza hufukiwa chini ya ardhi.

Kapu kubwa lililojazwa takataka ambapo limefunikwa, pia uchafu huo hupelekwa kumwagwa mbali na makazi ya watu kupitia magari ya mji, ambapo huchambuliwa mwingine kufukiwa ardhini.

Gari la kuzoa takataka kwenye mji, ambalo limejazwa uchafu huo mpaka juu, unaopelekwa kwenda kumwagwa mbali na makazi ya watu, ambao huchambuliwa karatasi na plasitiki kuchomwa na mwingine kufukiwa ardhini.

Eneo kubwa ambalo liko mbali na makazi ya watu, ambapo kuna takataka nyingi zilizomwagwa hapo na magari, ambayo hukusanya kwenye miji na kuleta hapo, ili zichambuliwe na baadaye zingine kuchomwa moto.

Chumba cha ofisi ambacho kina kiti na meza kinachotumiwa na wafanyakazi wa sehemu hiyo, ili kufanya kazi zao vizuri. Pia kuna ndoo ndogo ya chuma iliyofunikwa, huwekewa takataka zinazozalishwa mahali hapo.

Choo cha kusaa chini sehemu mbili ya wanaume na wanawake kinachohamishika, kilichowekwa kwenye eneo la wazi ambalo kuna watu wengi, pia kuna vifaa vya kutunza uchafu ambao huenda kumwagwa kwenye mashimo na kufukiwa mbali na makazi ya watu.

Takataka nyingi zilizorundikwa sehemu ambayo ipo mbali na makazi ya watu ambapo kuna watu wawili wanaokota makopo ambao hawajavaa glavu na barakoa. Uchafu huo hufukiwa chini ya ardhi na mwingine wa plastiki huchomwa.

Mapipa makubwa matatu meusi yaliyofunikwa, ambayo yana matairi, hutumiwa katika hospitali ili kuwekewa uchafu, mfano; makopo, baadaye huchukuliwa na kwenda kumwagwa mbali na makazi ya watu.

Gari kubwa kwa ajili ya kuzoa takataka za mji linaloendeshwa kupeleka uchafu huo mbali na makazi ya watu ambao utaenda kuchomwa na mwingine kufukiwa chini ya ardhi.

Ndoo kubwa zenye matairi mawili madogomadogo ambapo zimefunikwa, hutumika kwa ajili ya kuwekewa uchafu kwenye maeneo ya hospitali na kumbi kubwa, baadaye huchuliwa na kwenda kumwagwa mbali na makazi ya watu.

Uchafu mwingi wa makaratasi uliokusanywa karibu na duka la kuuza bidhaa za matumizi ya nyumbani, ambapo kuna mifagio midogomidogo kwa ajili ya kutumiwa kufanyia usafi eneo linalozunguka mahali hapo.

Bomba kubwa linalosafilisha maji kutoka kwenye chanzo kupeleka kwenye maeneo mbali mbali ya makazi ya watu, ambapo huduma hiyo ni muhimu majumbani, viwandani, mashuleni na sokoni.

Matenki manne makubwa meusi, yenye lita elfu moja yaliyowekwa karibu na jengo kubwa la ghorofa, ambapo huwekewa maji ili yaweze kutumiwa na watu wanaoishi mahali hapo.

Matenki mengi makubwa meusi yenye lita elfu moja, yaliyowekwa juu ya nyumba nyingi zilizopo jirani hapo ambayo yanawekewa maji kwa ajili ya matumizi ya wakazi wa sehemu hiyo.